Mfumo wa bustani usiotumia udongo, ambapo mimea inakuwa sawa. Saladi za kijani na nyekundu zimepandwa kwenye mabati, yaliyopinda, na kujazwa na kokoto. Mimea inaonekana kustawi vizuri. Kwa mbali, kuna mimea mingine na muundo wa chafu. Mazingira yanaonekana kuwa ya bustani.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, ambapo mimea imepandwa. Mizizi mirefu mieupe ya lettusi, inaonekana ikininginia ndani ya maji yenye virutubisho. Majani ya kijani kibichi ya mimea, yanaonekana juu. Inaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo.

Mimea ya kijani kibichi, labda hiliki au seleri, iliyopandwa katika mfumo usiotumia udongo. Imepangiwa vizuri kwenye mabomba meupe, yenye matundu, ikionyesha kilimo cha kisasa. Majani yake yanaonekana yakiwa na afya.

Shamba la mimea labda letusi iliyopandwa kwa kutumia mfumo usiotumia udongo. Mimea imepangiliwa kwenye mabomba meupe yenye matone yaliyowekwa kwenye safu ndefu juu ya shamba. Kuna muundo wa paa unaoonyesha labda ni chafu.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea imekua ndani ya mabomba meupe. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yenye afya. Kila mmea umewekwa kwenye tundu lake. Ni kilimo cha kisasa kisichotumia udongo. Miguu ya mtu inaonekana nyuma. Ni njia bunifu ya kupanda.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mabomba meupe yametumiwa yakiwa na mashimo madogo ambayo mimea inakua. Kuna mimea michache ya kijani inayopandwa. Mfumo huu una tabaka nyingi. Nyuma kuna pazia la mianzi.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea ya letusi imekuwa kwenye mabomba meupe. Maji yanapitishwa kupitia mabomba ya bluu. Mboga zinaonekana zenye afya. Kuna paa la wavu juu ya mimea.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea midogo inakua kwenye mabomba meupe. Mabomba yanawekwa kwenye meza. Ndoo nyeusi yenye kifuniko cha njano inakusanya maji. Mwanga wa jua unaingia kupitia paa la wazi. NI kilimo cha ndani kinachotumia maji.

Shamba la kisasa lenye mfumo usiotumia udongo. Miche midogo ya kijani, imepandwa kwenye matuta meupe. Watu wawili wapo wamevalia barakoa, wanashughulikia mimea. Jengo lote linafanana na chafu, mfumo huu unatumia maji kidogo.

Mwanaume akishika tray yenye miche midogo ya mimea akiwa ndani ya chafu kubwa .Miche mingine mingi inaonekana ikiwa ardhini ndani ya chafu hiyo, ana ndevu na amevaa shati lenye miraba.

Mabomba marefu meupe yamesimama wima. Yana matundu madogo madogo, mengine yakiwa na vifuniko vya bluu. Inaonekana kama mfumo wa bustani ya wima au mfumo usiotumia udongo. Paa za nyumba zinaonekana kwa mbali.

Shamba la kilimo isiyotumia udongo limejaa letusi, mimea ya kijani kibichi inakua ndani ya mabomba meupe. Safu ndefu zimepangwa kwa utaratibu. Dari la chafu inaonekana juu. Hali inaonyesha kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwenye ngazi. Inaonekana kama bustani wima. Jua linaonekana kuangaza. Mimea ni yenye afya.

Chafu kubwa imejaa mimea ya nyanya ikikua vizuri. Majani ni ya kijani kibichi. Nyanya ndogo bado hazijakomaa, zimeanza kuonekana. Safu ndefu ya mimea imepangwa kwa umaridadi. Dari ina paa la uwazi. Ni kilimo cha kisasa. Mazingira ni muhimu.

Ndani ya chafu kubwa ya mimea mingi ya kijani, imepandwa kwa mistari. Muundo wa chuma unaunga mkono chafu. Inaonekana kuwa bustani ya kisasa. Mimea inakua, inastawi vizuri. Njia ndogo inaonekana katikati.

Shamba kubwa ambalo lipo ndani ya chafu . Mistari mirefu ya mimea inaonekana ikipendeza, baadhi ikiwa na matunda. Plastiki zimetumika kufunika ardhi, ikisaidia kuhifadhi unyevu. Juu kuna paa la uwazi linaloruhusu mwanga kupita.

Mavuno shambani; kuna mashine kubwa inayovuna nafaka. Nafaka inapaki kwenye lori. Sehemu nyingine ya shamba imevunwa tayari. Barabara chafu inaonekana katikati. Ardhi inaonekana kuwa na matope.

Shamba kubwa la mananasi, mimea imepandwa kwa mistari mirefu. Mananasi yanaonekana yakikua juu. Majani yao ni marefu na yana ncha kali. Anga ni buluu. Shamba linaonekana kuwa kubwa.

Chafu kubwa iliyofunikwa na paa la plastiki au wavu ikiwa na mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu, inaonekana kustawi vizuri na mfumo wa kilimo wa kisasa labda wa mboga au maua unaonekana.

Ndani ya zizi kubwa yenye ng'ombe wengi. Wana madoa meusi na meupe. Wengine wamelala chini. Inaonekana kuwa shamba la kisasa la maziwa. Miundo ya chuma inaonekana. Kuna mfumo wa uingizaji hewa juu.

Uyoga mwingi wenye rangi ya kahawia unakua kwenye udongo mweusi. Umejaza eneo kubwa ukionyesha uzalishaji mkubwa. Rafu ndefu zimeonekana juu. Mwanga unakuja kutoka mbali. Ni shamba la kisasa la uyoga. Mazingira ni ya ndani.

Uyoga mwingi unaokuwa kutoka kwenye mifuko mkubwa iliyojazwa na mali gafi ya kilimo. Mifuko hiyo imetundikwa na uyoga umetoka kwenye matundu yaliyokatwa. Uyoga huo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Inaonyesha mazingira ya kilimo.

Shamba lina mimea ya nyanya. Imeegemea miti midogo. Kamba za bluu zimetumika kusaidia mimea. Mkulima anaonekana akifanya kazi kwa umbali. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Ni kilimo cha nje. Hali ya hewa inaonekana nzuri.

Nyanya nyingi zilizopangwa vizuri kwenye masanduku ya kijani zikiwa kwenye mkanda wa kusafirisha. Zingine ziko tayari kusafirishwa zimekwisha kusafirishwa . Inaonyesha eneo la kusindikia au kupanga matunda na mboga baada ya kuvuna.

Shamba kubwa la mboga. Mimea imepandwa kwenye mistari mirefu. Majani yana rangi ya kijani kivuli na yanakaribia kuvunwa. Udongo unaonekana mwekundu. Hakuna watu wanaonekana. Mazingira ni ya kilimo.

Mwanaume anatembea katikati ya mimea mingi, iliyopandwa ndani ya chafu. Mimea hiyo imepangiwa kwa mistari mirefu, na kamba zinazoishika, zinaonekana. Nje ya chafu, jengo linaonekana kwa mbali, inaashiria kilimo cha kisasa na usimamizi wa mazao.

Migomba mingi iliyobeba ndizi mbichi, zenye rabgi ya kijani kibichi. Zimening'inia kwenye miti mirefu zikiwa zimepangwa vizuri katika mikungu. Chini ya mti kuna udongo wenye majani makavu. Picha inaonyesha shamba la ndizi.

Mwanamume anatembea katikati ya shamba la mahindi . Amevaa koti la kijivu, suruali ya buluu na buti za mvua. Amebeba mkoba mgongoni . Mahindi yamepandwa vizuri na mimea mingine midogo inaonekana ardhini.

Mkulima ananyunyiza mimea maji shambani. Maji yanaruka kutoka bomba. Mimea midogo imepandwa kwenye safu. Udongo unaonekana kuwa wa unyevu. Milima ya miti mingi inaonekana nyuma. Ni kazi ya kilimo inayoendelea.

Mfumo wa umuagiliaji. Ndoo nyekundu inatoa maji. Mimea midogo inapita maji. Uzio wa mianzi umetengenezwa. Udongo umepandwa teknolojia rahisi . Inaonyesha mfumo wa umuagiliaji maji.

Shamba lililoa andaliwa kwa kilimo, likiwa na mifereji mirefu ya udongo. Mabomba meupe yamewekwa sambamba na mifereji yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda .Inaonyesha maandalizi ya shamba labda kwa mboga au mazao mengine.

Buistani ndogo yenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa. Udongo unaonekana kuwa na changarawe na kavu kidogo. Lakini mimea ni ya kijani kibichi na inakuwa vizuri. Katikati ya mistari ya mimea kuna bomba jeusi la umwagiliaji likipita katikati kupeleka maji.

Mimea midogo ime pandwa kwenye udongo , bomba jeusi la umwagiliaji wa matone lipo karibu. Kuna kiunganishi cha rangi nyekundu na kijani. Udongo unaonekana mkavu kidogo ,mmea una majani mabichi, ina onyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa.

Shamba kubwa linalotayarishwa kwa kilimo. Kuna mistari mirefu ya udongo uliotengenezwa. Maji yamejaa kwenye mifereji kati ya mistari. Miti na majengo madogo yanaonekana mbali. Udongo unaonekana mwekundu. Inaweza kuwa maandalizi ya kupanda mazao.

Shamba la mahindi machanga imepandwa kwa mistari mirefu. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Mfumo wa umwagiliaji imewekwa karibu na mimea. Mistari inayonyooka vizuri. Mazao yanaonekana kukua vizuri.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu ya mimea midogo. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi, huku maji yakipita kwenye mifereji kati ya mistari ya mimea. Baadhi ya mabomba yaliyopinda yanaonekana yakitoa maji.

Mimea midogo imepandwa kwenye mistari. Udongo unaonekana umepandwa vizuri. Kuna bomba nyeusi ndefu zimetumika kwa umwagiliaji wa matone. Kila mmea una bomba dogo karibu yake. Mimea ni michanga na ina majani machache.

Shamba yenye mimea iliyopandwa kwa mistari, maji yanatiririka katika mistari yakimwagilia mimea. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu mwingi. Kuna mwangaza wa jua ukionekana juu ya maji. Upande wa mbele kuna ufuo mweupe wenye matone ya maji.

Shamba kubwa la vitunguu maji. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana chini. Picha mbili ndogo zimeongezwa, moja inaonyesha miche na nyingine matone ya maji. Ardhi ina udongo mwekundu.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu uliolimwa, mimea midogo imepandwa kwa safu ndefu ikionyesha upandaji wa kilimo, mipira nyeusi ya umwagiliaji imewekwa chini ikipita katikati ya safu za mimea.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopangwa vizuri. Kuna vifaa vya kunyunyiza maji ambavyo vinarusha maji hewani. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji. Miti ipo mbali nyuma. Ardhi inaonekana yenye rutuba, anga ni wazi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, maji yanadondoka kutoka kwenye bomba dogo. Ardhi chini ina majani makavu na udongo. Matone ya maji yanaonekana wazi. Mfumo huu unasaidia kuokoa maji.

Mfumo wa umwagiliaji, ukiwa na mabomba na viunganishi. Udhibiti wa shinikizo wa PSI 20 unaonekana. Maji yanaweza kupitia chujio cheusi. Kuna changarawe chini. Sanduku la kijani linafunga mfumo.

Bomba jeusi la kumwagilia maji limelala chini karibu na mmea mdogo mwenye majani makubwa ya kijani. Maua machache ya manjano yanaonekana . Udongo unaonekana kuwa huru. Ni mfumo wa umuagiliaji wa matone.